Noti, ya shilingi alfu moja ya Kenya ya zamani, ambayo ilipigwa marufuku katika matumizi yake huku injini, imepigwa picha pande zote mbili, upande wa mbele ukiwa umechorwa picha ya rais wa Kenya, wa kwanza mzee Jomo Kenyatta, na upande, wa nyuma ukiwa umechorwa, wanyamapori ambao ni nyati, na ndovu.

Ni duka mojawapo la kuuza viatu ambapo limeandikwa Darling find your beautiful . Kuna viatu vya wanawake na kisha vya wanaume. Kuna vilivyowekwa kwenye sakafu na vingine vikiwa vimepangwa vizuri katika ngazi. Mwanaume mmoja aliyevaa mavazi nadhifu, yuwaonekana kupita huku akivitazama.

Tangazo la Pespal, iliyo na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza, kuonyesha kuwa kuna njia mbalimbali za kukubali malipo kama vile Mpesa, na malipo ya kadi. Pembeni kuna vifaa au vyombo mbali mbali kama vile simu, na kisha kadi iliyoandikwa lipa na Mpesa.

Pata bima ya gari lako la taxi kutoka kwa kampuni ya mykava ya kuanzia shilingi elfu tatu mia tano ilikuhakikisha kuwa unafuata sheria za usafiri wa nchi yetu.

Tangazo kutoka kwa kampuni inayopeana bima ya Kenya Orient kwa wanyama ambayo inawahimiza watumizi au wanaomiliki wanyama mbalimbali kupata bima kwa wanyama wao.

Ni mandhari ya sokoni au kwenye kibanda ambapo panauzwa aina za mboga mbalimbali. Kuna viazi vitamu, viazi na nduma vilivyopangwa kwenye mikebe mbalimbali na vikapu. Pembeni kuna karatasi iliyo na mboga.